Daktari wa meno, anamshughulikia mama mmoja kwa kumwangalia shida iliyo katika meno yake. Daktari huyu, amevaa shati nyeupe na barakoa. Mama huyu, amevaa shati nyeusi.

Mahali hapa pamefurika na maji mengi sana magari zimeanguka kwenye barabara hii, watu pia wanapita kwenye maji hayo mengi ikiwapo vijana moja aliyebeba begi kwenye mgongo wake.

Mama mmoja ameleta mtoto wake kwenye chumba cha matibabu. Muuguzi naye anampa chanjo mtoto huyu mdomoni. Daktari huyu amevaa sare yake rasmi na ametabasamu sana usoni.

Muuguzi mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike ako katika harakati ya kupima mtoto mchanga, pia huyu muuguzi amevaa bechi kifuani piq amevaa sare zake za samawati.

Watu watatu wako katika shughuli ya kunawa mikono kwenye mfeleji. Juu ya mfeleji pamewekwa sabuni yenye rangi la manjano. Vijana wawili wamevaa shati ambazo ni za rangi ya manjano pia.

Mkulima mmoja, ako katika shuguli zake, za ukulima, ana nyunyizia mimea maji, amevaa glavu mkononi, pia amevaa nguo ya kumzuia kutokana na athari za hio dawa kumshika.

Wauguzi wako katika shughuli ya kuwapa watu tofauti tofauti chanjo wakiwa wamevalia barakoa, wagonjwa wameketi nao wakipokea sindano za chanjo.

Makaazi haya, yamefurika na maji mengi sana. Ndani ya hayo maji, wanatembea kijana mmoja na mtoto mdogo. Pia kuna mbuzi, waliosimama kando ya nyumba ambapo maji hayajafika Bado.

Daktari mmoja wa meno, amesimama akikagua meno ya kijana mmoja, aliyekuwa amekaa. Daktari huyu amevaa kanzu ya samawati. Amevaa balakoa na pia amevaa glove mkononi.

Wauguzi wawili wa meno wako katika harakati ya kumhudumia mteja mmoja ambaye ana shida ya meno, daktari hawa wamevaa barakoa wakiwa pia wamevaa sare zao rasmi.

Dawa za chanjo za ugonjwa wa Yellow Fever zimewekwa juu ya meza. Kando yake kuna barakoa ya rangi ya samawati. Pia kuna sirinji na sindano yake.

Mama mmoja amekuja na mtoto wake kwenye kituo cha matibabu, mama huyu amekaa chini amembeba mtoto wake kwenye mapaja, muuguzi mmoja amesimama akimwongeresha mtoto huyu kabla ya kumtibu.

Baba moja yuko katika shughuli ya kuhamisha vifaa vinavotumika kwa nyumba kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mahali hapa pamefurika na maji nyingi sana. Mojawapo ya mizigo aliyoibeba no godoro.

Kijisanduku hiki ni kijisanduku cha dawa inayoitwa Azithromycin tablets vidonge hivi ni vya rangi ya manjano na katika kijisanduku kimoja kuna vidonge kumi mara tano.

Daktari mmoja anamwangalia mgonjwa mmoja wa macho akitumia maikroskopu mama huyu amevaa sweta nyeupe daktari naye amevaa shati nyeupe na tai na barakoa.

Daktari wawili wa meno wako katika shuguli ya kumshugulikia mgonjwa mmoja wa meno, wamemulika kwenye meno ili kukagua shida ya meno yake, daktari hawa wamevaa barakoa na wamevaa kofia kichwani.

Mwalimu mmoja anaendelea shughuli za masomo katika darasa, watoto wamekaa wakiwa wamebeba chati mbalimbali pia watoto Wana madawati ambayo wanatumia kukalia.

Chupa hii inaonekana dawa ya chanjo ya MMR measles , mumps, rubella ambayo ni milimita 20,Kando yake kuna sindano ya mililita 3.

Daktari wawili wa meno wako katika shughuli ya kumhudumia mteja mmoja ambaye anashida ya meno. Mmoja anamulika mdomoni mwingine akichunguza kule ambapo kuna shida. Daktari hawa wamevaa barakoa.

Shughuli za matibabu zinaendelea katika chumba cha matibabu. Daktari mmoja akiwa amevalia sare yake rasmi na barakoa, anampatia chanjo mama mmoja alieketi na ameva barakoa.

Muuguzi mmoja ameshikilia mtoto mdogo ili apate chanjo ya mkono daktari hawa wawili wamevalia glavu kwenye mikono yao mtoto huyu amevaa shati iliyo na rangi za manjano na nyeusi.

Bango hili ni bango la daktari, Garazinga, ni daktari wa kienyeji ambaye anatibu, mapenzi, na, mambo mengine mengi, kwenye bango hili pia kuna namba yaje ya simu.

Muuguzi mmoja, ambaye ni wa jinsia wa kike, anamshughulikia mtoto mmoja. Muuguzi huyu amevaa miwani, pia amevaa sare zake rasmi za wauguzi.

Daktari watano wako katika shughuli ya kushughulikia watu. Wanapea watu chanjo, kupitia mdomo. Daktari wengine wamesimama na wengine wameketi.

Wasichana wawili wako katika shughuli ya kuondoa maji yaliyofurika kwenye makao yao. Msichana mmoja amevalia suruali mwingine akiwa amevalia sketi. Wamebeba ndoo nyeupe.

Mama mmoja mjamzito amelazwa chini, akiweza kukaguliwa na muuguzi mmoja wa kienyeji. Mama huyu amejifunga kimbaa akavalia pia kilemba.

Hapa ni chumba cha matibabu cha watu waliodhirika na ajali . Hivyo basi wauguzi wamesimama hapa wakishughulikia wagonjwa . Watu kutoka shirika la Red Cross pia wako huku wakishughulikia watu .

Mwanaume huyu, amelazwa kitandani katika chumba cha matibabu. Ameumia kichwa, pia kwenye meza yake kuna sahani ya kijani kibichi na kikombe. Meza imepakwa rangi nyeupe.

Daktari mmoja anampatia mtoto chanjo kupitia mdomo. Muuguzi huyu amevaa sare yake rasmi. Mama wa mtoto amebeba mtoto wake mapajani.

Mama mmoja ameketi na amembeba mtoto wake mkononi muuguzi mmoja aliyekuwa amevaa sare rasmi ya wauguzi anampatia chanjo mtoto huyu kwa kumdunga sindano kwenye mkono.

Daktari wa kienyeji ameketi chini akiwa katika shughuli zake, kando yake kuna mawe tofauti tofauti na gunia iliyokunjwa pia kuna kibuyu kilichofunikwa.

Mama mmoja ameleta mtoto wake kwenye jumba cha matibabu cha watoto . Amembeba mapajani hivi naye muuguzi akmitibu Kwa kumdunga sindano. Muuguzi na mama huyu wote wamevaa barakoa.

Daktari mmoja wa meno ako katika shughuli za kuhudumia mgonjwa mmoja ambaye ana shida ya meno. Daktari huyu amevaa shati nyeupe, suruali nyeusi, mshipi mweusi na pia amevaa barakoa.

Mtoto mmoja anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi mmoja. Mama yake amebeba mtoto huyu mikononi akiwa anapewa chanjo kupitia mdomo. Mama ya huyu mtoto amevalia kofia ya rangi ya manjano. Daktari pia amevalia kofia nyeusi na miwani.

Wauguzi watano wapo katika chumba cha operesheni. Wauguzi hawa wamevaa barakoa na wameangalia skrini iliyo mbele yao. Daktari hawa wamevaa kofia na sare zao za kutibu wagonjwa.

Chupa tatu zimewekwa kwenye meza mojawapo imeandikwa yellow fever vaccine ,chanjo ya yellow fever ,pia kuna sindano mezani na chupa ingine limebeba vidonge .

Muuguzi mmoja anampatia chanjo mtoto mchanga, mtoto huyu ameshikwa na mamake, mamake amevaa hijab , na pia daktari huyu amevaa sare yake rasmi.

Muuguzi huyu, ako katika harakati ya kuchanganya chanjo hii, ili kuwe bora kudungwa mtoto. Daktari huyu, amevaa barakoa na pia, amevaa sare zake za kuwa muuguzi.

Kina mama wamepanga foleni Ili wapate chanjo. Daktari mmoja anampatia mtoto mmoja chanjo kwenye paja kwa kumdunga sindano iliyo na dawa. Mama naye amekaa na kushikilia mtoto wake.

Umati wa watu tofauti tofauti umesimama katika makazi haya yanayoonekana kuwa ni ya mtaani . Wengine katika umati huu ni watoto, wamama na wababa.

Baba mmoja anaendeleza shughuli za ukulima anaponyunyizia mimea yake dawa. Baba huyu amevaa glavu mkononi, na amavaa nguo za rangi ya jivu na amevaa kofia na pia amejifunika mapua na mdomo.

Mama mmoja amebeba mtoto wake mkononi. Mama huyu ana tabasamu usoni, amenyoa nywele yake na amevalia nguo iliyo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Dawa hizi ni dawa ya kienyeji zinazoitwa mtiki ambazo ni za kuonyesha nguvu za kiume ziko na chupa ya rangi ya udhurungi na vifuniko vya kijani kibichi.

Muuguzi mmoja wa jinsia ya kiume, ako katika shughuli za kuwapa chanjo watu. Hivyo basi, mama mmoja, ameketi kwenye kiti akipokea chanjo ya mkono. Daktari huyu amevaa barakoa.

Wauguzi watatu wako katika chumba cha matibabu wakimtibu mgonjwa mmoja aliyelalal chini. Wauguzi hawa wapo katika sare zao za rasmi ambazo ni rangi ya samawati.

Dawa hii inaitwa CBD pain cream . Dawa hii ni ya kupunguza maumivu mwilini. Dawa hii imewekwa kwa kijisanduku kilicho na rangi ya chungwa.

Wauguzi wawili waaliovaa koti nyeupe wanaangalia mashini ya kupima presha. Hivi basi juu ya meza kuna simu na bahasha na karatasi mingi. Mwanamme mmoja aliyekuwa amevaa shati ya kijani kibichi amekaa kwenye kiti.

Mama mmoja amemleta mtoto wake kwenye jumba cha matibabu . Mtoto huyu anapokea chanjo kutoka Kwa muuguzi mmoja ,mama huyu amejifunga kilemba kichwani . Daktari naye amevaa kabuti nyeupe.

Mama mmoja ameshika mtoto wake mkononi naye muuguzi anampa chanjo mtoto huyu Kwa kumdungia dawa kwenye mkono. Muuguzi huyu amevaa koti nyeupe na anaangalia Kwa umakini sana anapomdunga mtoto huyu sindano.

Daktari wawili wa meno wapo katika harakati za kushughulikia mgonjwa mmoja wa meno daktari moja amemleka mdomo wa mgonjwa ili mwingine akikagua shida kwenye meno ya mgonjwa huyu.

Hapa ni kwenye chumba cha daktari wa kienyeji, vitu zake anazotumia zimetapakaa sakafuni zikiwemo vyungu na chupa yenye rangi tofauti tofauti moja ya chupa ina rangi ya samawati.

Muuguzi mmoja ako katika shughuli za kupatia mtoto mmoja chanjo kupitia mkono, hivo basi anamtayarisha ili aweze kumdunga dawa hiyo Kwa mkono. Muuguzi amevaa kanzu nyeupe.

Wauguzi kadhaa wako katika shughuli ya kuwapa watu tofauti tofauti chanjo, mama mmoja ameketi na anapokea chanjo ya mkono kutoka kwa muuguzi mmoja, mama na muuguzi wote wamevalia barakoa.

Wauguzi wako katika chumba cha kujifungua. Hivi basi vitanda vimetandikwa vitambaa vyeupe. Wauguzi wamevaa sare zao rasmi za rangi ya samwati.

Mama mmoja ananawa mkono kwenye mtungi ulioandikwa unicef kutoka nje , mama huyu amevaa barakoa na amejifunga leso , nyuma yake amesimama mtoto mdogo.

Umati wa watu umekusanyika kwa pamoja. Watu wengi wako na viti na wamekaa kwenye viti, wengine wameinua mikono juu wakiwa wanafanya zoezi. Watu wengi huku wamevalia barakoa.

Hii ni wodi ya wagonjwa. Wagonjwa wamelala vitandani, mgonjwa mmoja akiwa ameinua miguu na pia wamewekewa maji kwenye vitanda vyao. Vitanda hivi viko na rangi ya kijani kibichi.

Hivyo basi hapa kumetokea ajali, umati wa watu umesimama hapo ili kushuhudia ajali kati ya watu ambao wako katika umati huo ni wasichana wamama na kina baba.

Mama mmoja ambaye ni wa asili ya kimaasai amekaa chini kwenye kiti cha samawati akiwa anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi mmoja aliyevaa sare zake rasmi.

Chupa hii inaonyesha vidonge vya PRUKAN CAPSULE vilivyo ni vya rangi nyekundu. Chupa hii ni ya rangi nyeupe na kijani kibichi.

Daktari ako katika harakati ya kutengeneza dawa ya chanjo. Daktari amevaa sare zake rasmi za kidaktari. Daktari huyu amevaa barakoa.

Watu wamepiga foleni ili kupokea chanjo mbaba mmoja ameketi akipokea chanjo kwa mkono muuguzi nayo ako katika shughuli za kushughulikia mbaba huyo .

Muuguzi mmoja akiwa amebeba begi ya chanjo ako katika njia ambayo imefurika na maji mingi sana . Muuguzi huyu amevaa suruali nyeusi na shati nyeupe.

Mlinda lango mmoja akiwa katika sare yake kamili ananawa mikono kwenye mtungi moja uliopakwa rangi ya samawati pia amevaa viatu vieusi.

Watu wanne, watatu wakiwa ni wa jinsia ya kike na mmoja NI wa jinsia ya kiume . Wamesimama wakiwa wamevalia barakoa ,Baba mmoja akiwa ananawa mikono na mama mwingine.

Muuguzi wa meno ako katika shughuli kuhudumia mgonjwa moja wa meno, muuguzi huyu amevaa zare yake ya rasmi akiwa amevaa barakoa.

Muuguzi mmoja, anapatia baba mmoja chanjo ya mkono, muuguzi huyu amevaa barakoa, iliofunika mapua yake, na mdomo, muuguzi huyu amevaa kanzu, ya rangi, nyeupe,

Dawa hii imewekwa kwenye kijisanduku kilicho na rangi nyeupe. Dawa hii inaitwa Azithromycin. Dawa hii unaweza kuchanganya na maji ili kutumika baadaye.

Nyumba moja imeporomoka huku. Hivi basi watu wengine wako katika harakati za kuanaglia kama kuna watu ama vitu za kuokolewa. Kila mtu hapa amevaa sare na kofia kichwani.

Mazingira haya ni mazingira ya shule, wanafunzi watatu wanataka kuchota maji kwenye mfereji ,tenki hii ya maji ni ya rangi ya samawati , mwalimu mmoja amesimama akiwaangalia wanafunzi hawa wakichota maji .

Daktari mmoja akiwa na muuguzi mmoja wa jinsia ya kike wanamtibu mgonjwa meno. Muuguzi amevaa sare yake na glavu kwenye mkono na daktari. Wote wawili wamevaa barakoa.

Mama mmoja ameketi na kumshika mtoto wake mapajani, daktari naye anampatia mtoto huyu chanjo kwa kumdunga sindano iliyokuwa na dawa kwenye mkono.

Mahali hapa pamekauka sana. Ngamia moja imekufa na iko sakafuni. Kuna udongo mingi kwenye sakafu. Ngamia hii imefungwa begi nyekundu kwenye mgongo wake.

Chumba hiki ni chumba cha kujifungua. Mama mmoja amejifungua watoto mapacha. Waguzi wawili nao wako katika harakati za kushughulikia watoto hawa. Watoto hao wamefungwa vitambaa vyeupe.

Mama mmoja, ananawa mikono katikati mfereji, akiwa ameweka tabasamu kubwa sana usoni mwake. Mama huyu, amejifunga kilemba na amevalia mavazi ya kijani kibichi.

Dawa hii inaitwa Nature's Bounty. Dawa hii imewekwa kwenye chupa iliyo na rangi ya kijani kibichi. Dawa hii iko na vitamini ambazo zinaweza kukinga mwili kutokana na magonjwa.

Muuguzi mmoja ako katika harakati za kumpatia mtoto mmoja chanjo kwenye mdomo. Mama ya mtoto huyu amekaa akiwa amembeba ili daktari aweze kumpatia dawa. daktari huyu amevaa miwani na pia amevaa nguo nyeupe.

Shughuli za ukulima zinaenea katika eneo hili. Hivi basi kijana mmoja ananyunyuzia dawa mimea yake. Kijana huyu amevalia kaptura pia amevalia sweta.

Daktari mmoja ameshika mkono mtoto wa kike, akijaribu kushughulikia. Daktari huyu amevaa kanzu yake nyeupe na miwani machoni. Daktari huyu amenyoa nywele yake.

Daktari mmoja ako katika shughuli za kumhudumia mtoto mmoja Kwa kumpea chanjo kupitia kwenye mdomo. Mama ya mtoto amembeba kwenye mapaja yake.

Mahali hapa pamefurika na maji mingi sana ,pikipiki nayo inapita kwenye barabara hii .pikipiki hii inaskumwa na kijana mmoja aliyevaa suruali nyeusi.

Dawa hii ni dawa inaitwa Ghudatun. Ghudatun ni dawa ya tezi dume kupanuka. Dawa hii imewekwa kwenye chupa nyeupe. Pia nje kumeandikwa na rangi ya kijani kibichi.

Mahali hapa, pamekauka sana. Ardhi iko na udongo uliokauka. Ngamia mmoja anaye, amefia hapo, amelala chini. Ngamia huyu, amefungwa begi nyekundu kwa mgongo wake.

Watu wengi wamepiga foleni kupokea chanjo. Wazee wakiwa wamekaa wakingoja chanjo yao. Muuguzi naye anashughulikia kijana mmoja aliyevaa kanzu nyeupe.

Vidonge tofauti tofauti vimewekwa kwenye chupa zao rasmi. Vidonge hivi, viko kwenye chupa nyeupe. Vidonge hivi vimegawa kwenye vifuniko. Dawa zingine ni nyeupe na zingine ni rangi ya hudhurungi.

Daktari mmoja anashugulikia mama mmoja maskio, anamulika maskio yake ili kukagua shida iliyo kuwa katika maskio yake, daktari huyu amevaa kabuti jeupe.

Baba mmoja mwenye ni asili ya kimaasai ameketi chini akipokea chanjo kutoka kwa muuguzi mmoja . Muuguzi huyu ni wa kutoka kampuni ya UNICEF , anamdunga sindano kwenye mkono baba huyu , wote wawili wamevaa barakoa.

Muuguzi mmoja, ako katika shughuli ya kupatia watu chanjo. Mama mmoja, ameketi na kumshika mtoto wake mikononi ili apate kupata chanjo. Daktari huyu amevaa miwani na balakoa.

Mama mmoja, ako katika chumba cha kujifungua, amebeba mtoto wake mkononi, pia yeye amevaa sare ya wagonjwa. Kitanda chake ni cha rangi nyeupe, pia neti ako nayo ni nyeupe.

Daktari mmoja wa meno ako katika harakati za kumshughulikia mgonjwa mmoja wa meno. Mgonjwa huyu ni mama na amevaa kilemba kwenye kichwa. Daktari naye amevaa miwani na pia amevaa barakoa.

Mahali hapa pamekauka sama, kuna vijana wawili ambao wanatembea wakielekea pande nyingine chini kwenye sakafu kuna ng'ombe iliokauka na vijana hawa wamejifunga leso.

Daktari wawili wa meno wako katika shughuli ya kumhudumia mgonjwa mmoja wa meno, amemulika mdomoni Ile Waweze kugakua shida na meno yake. Daktari hawa wamevaa barakoa .

Vijana wawili, moja wa jinsia ya kike na mwingine jinsia ya kiume, wako katika harakati za kusafisha mazingira. Mazingira haya ni machafu sana. Hivyo basi wamevaa glavu mikononi ili kujizuia kushika uchafu.

Muuguzi mmoja ako katika shughuli ya kutayarisha chanjo ya kumpa mtu, hivi basi anachanganya chanjo hii kwa sirenji na shindano yake muuguzi huyu amevaa kofia nyeupe shati ya samawati.

Wauguzi kadhaa wako katika chumba cha operesheni. Wanamshughulikia mgonjwa mmoja aliyelazwa kitandani. Wauguzi hawa wamevaa sare zao rasmi, wamevaa glavu mkononi na kofia kwenye kichwa.

Daktari mmoja wa meno ako katika shughuli ya kumhudumia mgonjwa mmoja wa meno. Daktari huyu ameng'oa meno moja. Daktari pia amevalia sare yake rasmi.

Mahali hapa, ni mahali pamekauka sana. Ni baadhi ya sehemu za nchi kavu. Mimea huku, imekauka, nyasi imekauka na pia kuna mawe mingi sana katika ardhi.

Daktari mmoja wa kimwiili anamshikilia mwanaume mmoja aliye lazwa chini. Mwanaume huyu amevaa barakoa, hivyo basi daktari huyu anamfanyia mazoezi ya miguu.

Hiki ni chumba cha daktari wa kienyeji hapa ameweka vyungu vingi anavyotumia kufanya ukarabati wake. Pia ako na chupa tofauti tofauti ambazo anaweka dawa zake ndani.

Chumba kimoja kimeporomoka. Chumba hiki kilikuwa kimejengwa na mawe. Mtoto mmoja amesimama akiangalia chumba hiki. Mtoto huyu amevaa shati yenye rangi ya samawati.

Muuguzi mmoja amebeba mtoto mdogo mikononi, ameweka shanga ya bendera ya Kenya kwenye mkono, amevalia miwani na barakoa, amemwangalia mtoto huyu na tabasamu.

Muuguzi mmoja wa meno, ako katika chumba cha matibabu. Anamtibu meno mgonjwa wa kike. Daktari huyu, amevaa glovu kwenye mikono. Amevaa miwani na pia amevaa barakoa.

Daktari wa meno anamshughulikia mama mmoja meno, anamkagua meno yake kuona shida iko wapi. Daktari huyu amevaa koti nyeupe na glavu mkononi , pia amevaa barakoa ya rangi hudhurungi na mgonjwa amevaa barakoa ya rangi ya samawati.

Mwanamme mmoja ameketi huku akipokea chanjo kutoka kwa muuguzi mmoja, juu ya meza kumewekwa maji na chupa mwanamme huyu anaangalia barakoa na amevalia pia saa mkononi.

Muuguzi mmoja ako katika shughuli ya kuhudumia mtoto mchanga ambaye wamemlaza kwenye meza, muuguzi huyu amevalia sare yake rasmi, amevaa barakoa nyeupe na pia amevaa miwani.

Daktari moja wa meno ako katika harakati ya kushughulikia mgonjwa mmoja wa meno anamulika mgonjwa huyu kwenye mdomo ili kukagua shida iliko, muuguzi huyu amevaa barakoa.

Chupa za dawa ya chanjo zimewekwa kwenye meza. Chupa hizi ziko nane kwa jumla. Katika chupa moja kuna dosi tano. Chupa hizi ziko na vifuniko za rangi ya manjano.

Wauguzi wawili wa meno wako katika harakati za kumshughulikia mgonjwa mmoja wa meno. Mgonjwa huyu ni wa jinsia ya kike, daktari mmoja amevalia sare yake rasmi wawili hawa wakiwa wamevalia barakoa.

Daktari wa maabara ako kwenye maabara akiwa amevaa miwani na kanzu nyeupe. Kwenye meza ya daktari huyu kuna tarakilishi na karatasi tofauti tofauti pia kuna kipanya kwa meza.

Daktari moja wa macho, anamshughulikia mgonjwa mmoja wa macho. Anatumia mikroskopu kuangalia na kuchunguza macho yake. Daktari huyu, amevaa kanzu nyeupe na pia mgonjwa naye amevaa shati nyeusi.

Muuguzi ako katika shugli za kutibu mtoto mmoja, anampatia mtoto huyu chanjo kupitia mdomo, mama mwingine pia ameketi kando ya muuguzi huyu akiwa amebeba mtoto wake mikononi.

Muuguzi mmoja ako katika shughuli ya kumpatia mama mmoja chanjo, mama huyu ameketi akipokea chanjo hii wote wakiwa wamevalia barakoa.

Vidonge vya Feosol Ferrous sulphate iron vimewekwa katika kijisanduku kilichokuwa na rangi nyekundu nyeupe , pia imeandikwa kwamba kuna vidonge mia moja ishirini katika kijisanduku hiki.

Watu wengi wamekaa kwenye mkutano wakimsikiza muuguzi mmoja anayewapa ushauri. Baadhi ya hawa watu ni wanaume , wamama na vijana.

Mazingira katika hospitali ya kaunti ya Ahero. Yanaonekana kufurika na maji mingi, ambapo kando yake kuna hema iliyopakwa rangi ya samawati na nyeupe.

Pipa la kunawa mikono limewekwa maji. Watoto wawili wako katika shughuli za kunawa mikono yao. Kando ya watoto hao kuna gari lililosimama na kuna pia kibuyu cha manjano.

Daktari mmoja ako katika shughuli ya kumkagua mgonjwa moja meno mgonjwa huyu amelala chini na daktari anamlika mdomo yake ili awezekukagua shida katika meno yake.

Wauguzi wawili wamesimama. Mmoja kati ya hawo anapatia mama mmoja aliyeketi chanjo kwenye mkono. Mama huyu amevaa barakoa, amevaa shati nyeusi na wauguzi hao pia wamevaa barakoa.

Daktari mmoja wa meno anahudumia mgonjwa mmoja wa meno, daktari huyu amevalia glavu mikononi, miwani kwa macho na barakoa ikiwa imefunika mapua yake na mdomo.

Mama mmoja amevaa shati nyekundu na viatu za mvua vyeusi. Anatimiza usafi katika choo hiki. Ukuta wa choo hiki kimeandikwa kwamba tunaagizwa tunywe maji masafi.

Shughuli za matibabu zinaendelea Katika chumba cha matibabu. Wagonjwa wameketi wakipokea matibabu kutoka kwa mhuguzi mmoja mwanamke na mhuguzi mwingine mwanaume amesimama, wote wakiwa wamevalia barakoa.

Muuguzi mmoja anashughulikia mtoto mmoja mchanga kwa kumpa chanjo kwa kumdunga sindano kwenye mguu. Mama ya mtoto huyu pia naye amekaa akimshika mtoto wake mapajani.

Hapa ni kwa daktari wa kienyeji. Hivi basi ako na miti shamba tofauti tofauti. Ameweka dawa zake kwenye vyombo tofauti tofauti pia. Vyombo vyake ni vya rangi ya manjano na samawati.

Mama mmoja, ameleta mtoto wake kwenye chumba cha matibabu. Amemshika mtoto wake mkononi. Naye muuguzi, amempea chanjo kupitia mdomo. Muuguzi huyu, amevaa sare yake rasmi.

Hiki ni chumba cha kujifungua. Mama mmoja amejifungua mtoto. Mtoto huyu amefungwa kwenye kitambaa cheupe kilicho na mistari ya samawati na nyekundu.

Kina mama wameleta watoto wao katika chumba cha matibabu. Wauguzi hao wako katika shughuli ya kuwapatia watoto hawa chanjo. Mama mmoja ameketi na kumbeba mtoto wake mdogo mkononi akingoja mtoto wake wa kwanza kupewa chanjo.

Watoto watatu wameshika matope kwenye mikono yao, watoto hawa wameonyesha tabasamu kubwa nyusoni mwao watoto hawa wamevaa nguo tofauti tofauti.

Dawa hii ni dawa inaitwa Iprofen. Dawa hii, imewekwa katika chombo kilichopakwa rangi nyeupe. Dawa hii ni ya kutuliza maumivu mwilini.

Makazi haya yamefurika na maji mengi sana . Kando ya maji haya kuna nyumba za mabati zilizopakwa rangi ya samawati na rangi ya kijani kibichi . Wamama wawili wanatembea kwenye mafuriko haya .

Mhuguzi mmoja anapaka wino kwenye kidole kidogo cha mtoto huyu. Hii ni baada ya kuchukua chanjo na kutofautanisha kwa wale wamechanjwa na wale ambao bado hawajapokea.

Mahali hapa pamefurika na maji mengi sana, kuna nyumba zilizo mahali hapa, pia kuna miti na pia kuna njia yenye ipita katikati ya maji mengi.

Bango kubwa la daktari wa kienyeji ambaye anaitwa daktari Manyori, limebandikwa kwenye mti imefungwa kwa mti moja na mwingine daktari huyu ako na dawa za mapenzi dawa ya nguvu za kiume, dawa za kumfunga au kume dhidi.

Daktari mmoja wa meno anamhudumia mteja mmoja ambaye ana shida ya meno. Anamkagua mdomoni kuona shida ya meno iko wapi. Hivi basi daktari huyu amevalia glavu mkononi, barakoa na miwani.

Daktari mmoja anampa chanjo mtoto mchanga. Mtoto huyu analia. Mama ya mtoto huyu amemshika kwenye mapaja Yake. Daktari huyu amejifunga kichwani pia amevaa shati nyeupe.

Pipa la maji ya kunawa , limepakwa rangi ya kijani kibichi ,Kando ya pipa hili kuna sabuni ya kunawa mikono na chini ya pipa hii, kuna ndoo nyeupe.

Daktari mmoja, anampa mtoto chanjo kupitia mdomo. Mama ya mtoto huyu ameketi, akiwa amemshikilia kwenye mikono yake. Daktari huyu amevaa sare zake rasmi.

Hivi basi huku nyumba moja, imeporomoka, nyumba hio ni nyumba iliyokuwa imejengwa, na nawe, qatu hapa basi wnaangalia, kisa hiki, mmoja amechukua simu na anachukuwa video kutokaa na kisa hiki.

Hiki ni chumba cha matibabu cha watoto. Wauguzi wawili, wako katika shughuli za kumhudumia mtoto mmoja mchanga. Daktari hao wamevaa sare zao rasmi na pia wamevaa barakoa.

Mtu mmoja amebeba kijana mmoja mgongoni akimvukisha mto. Watu wengine wamengoja katika pande hii nyingine. Mtu huyo aliyebeba ameva sweater ya manjano na viatu za mvua nyeusi.

Mama mmoja na Baba mmoja wamepanga foleni Ili waweze kuchota maji kutoka Boha water project . Mitungi yao ni ya rangi nyeupe na zingine ni za rangi manjano.

Baba mmoja anapokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa muuguzi. Baba huyu amefunga macho sana pia amevaa kofia. Mwanaume huyu amevaa barakoa iliyofunika mdomo wake.

Daktari wa kimwili anamsaidia mtoto mmoja kufanya mazoezi ya miguu. Daktari huyu amevaa suruali nyeusi na viatu vyeusi. Pia mzazi wake anamsaidia sana kwenye mazoezi.

Mama huyu amejifungua katika chumba cha kujifungua. Mume mmoja amebeba mtoto huyu mkononi. Mama naye amevaa kofia ya rangi ya samawati kichwani mwake.

Mitungi ya kunawa mikono imewekwa mahali hapa ili watu waweze kunawa mikono. Mitungi hiyo imepakwa rangi ya samawati. Haya basi watu wananawa mkono. Msichana mmoja ananawa mkono na sabuni na amebeba mkoba mweusi mgongoni.

Daktari wawili wa meno, wako katika harakati za kumshughulikia mama mmoja, mwenye ako na shida ya meno. Daktari hawa, wamevaa sare zao rasmi, pia wamevaa barakoa.

Mahali hapa pamefurika sana na maji Mtu wa mkokoteni naye pia anapita na mkokoteni yake kwenye maji haya. Kuna msongamano wa magari katika barabara hii. Watu pia nao wanatembea kando kando ya mafuriko haya.

Mtaalamu moja wa kimwili ako katika shughuli ya kusaidia mtoto mmoja kufanya mazoezi ya mguu, amemuangalia mtoto huyu, machoni, anapokua anaendelea kushughlulikia.

Daktari wawili wa meno wako katika shughuli za kumshughulikia mgonjwa mmoja wa meno. Daktari hawa, wamevalia barakoa za rangi ya samawati na wamevalia shati zilizoandikwa, dent mind .

Mtu mmoja, amebeba mkononi dawa ya chanjo na sindano. Mtu huyu amevalia glovu nyeupe pia kuna rangi ya samawati walipokuwa wanapiga picha hii.

Daktari watano wako katika chumba cha operesheni wakiwa wameangalia skrini iliyo mbele yao daktari hawa wote wamevaa barakoa na kofia pia wamevaa sare zao rasmi.

Mama mmoja amelazwa kwenye kitanda hivi akishughulikiwa na muuguzi mmoja wa meno. Muuguzi huyu anamwangalia na kumchunguza shida ya meno yake. Muuguzi amevaa barakoa.

Hapa ni kwenye chumba cha daktari wa kienyeji, ameweka vifaa vyake anavyotumia kwenye sakafu, ametandika kitambaa cheusi na chekundu, hivyo basi ameweka dawa zake kwenye vyombo tofauti tofauti.

Kina mama wa asili ya kimaasai wamebeba maji kutoka mtoni, wamevaa mapambo yao ya kitamaduni kwenye shingo na mikono wamejifunga leso pia.

Hiki ni chumba cha wagonjwa. Wagonjwa wamelazwa vitandani. Mgonjwa mmoja ameketi katika kitanda chake na ameshikilia kichwa chake. Kando ya huyu mgonjwa kuna beseni ya rangi ya samawati.

Vidonge hivi ni vidonge vinavyoitwa Azithromycin . Vidonge hivi vimewekwa kwenye kijisanduku cheupe. Vidonge hivi ni vitatu vimetolewa. Vidonge hivi vina miligramu mia tano.

Msichana huyu anazima moto akitumia kizima moto, msichana huyu amevalia suruali yenye rangi ya jivu, viatu vyeusi na blausi nyeusi.

Bango moja limewekwa kwenye mti wa stima , limeandikwa daktari chikongo ambaye ni daktari wa kienyeji , kazi yake kuvuta mpenzi kusaidia na biashara na vitu vingine , pia ameweka nambari yake ya simu.

Wako katika shughuli za kutafuta maji. Watu wengi wamekuja na mitungi yao ili wapate kuchota maji. Baadhi ya hao watu ni mama, watoto na baba.

Hapa ni katika chumba cha daktari wa kienyeji, daktari ameweka vitu zake anazotumia kwenye sakafu pia ametandika kitambaa chekundu na cheusi na kuwekelea vitu zake juu.

Watu wengi wamesimama mbele ya muuguzi mmoja, anayewapea ushauri. Hivyo basi, mbele yao kuna mtungi wa kunawa mikono. Kando yao, kuna mtungi wa maji ambao ni wa rangi ya manjano.

Wanaume wawili wako katika harakati za kumpima kiwango cha joto baba mmoja. Baba huyu ameketi akiwa amevalia kofia mkononi. Mtu mmoja naye anampima joto halafu hao wawili wamevaa sare zilizofanana.

Mama mmoja ameshika mtoto wake mikononi mwake, muuguzi naye anasimama akitaka kumpatia chanjo ya mkono mtoto huyu, mama huyu amevaa barakoa pia amenyoa nywele

Mama mmoja ameketi akiwa amebeba mtoto wake mikononi muuguzi mmoja naye anampea chanjo mtoto huyu kupitia mdomo, muuguzi huyu amevaa sare yake nyeupe na samawati.

Wauguzi wa watoto wako katika chumba cha matibabu muuguzi mmoja anahudumia mtoto mmoja mdogo na muuguzi mwingine akiwa amesimama nyuma yake.

Daktari wa meno ako katika shughuli za kumhudumia mgonjwa mmoja wa meno. Daktari huyu amevalia sare rasmi, pia muuguzi mmoja amesimama hapo na sare yake rasmi.

Daktari mmoja wa macho anamshughulikia mteja mmoja ambaye ana shida ya macho. Mgonjwa huyu, amelazwa kitandani huku daktari amesimama akimwangalia na kuchunguza shida kwa macho yake. Daktari amevaa sare yake na barakoa.

Hali si hali tena kwenye maskani haya. Makazi haya yamefurika na maji. Hivyo basi, watu wamepanda mashua ili waweze kuvuka maji hii. Watu wengi wamevaa shati za rangi nyekundu.

Vidonge vimewekwa kwenye chupa nne tofauti. Nje ya chupa hiyo wameandika jina ya vidonge hivyo. Pia wamegawa vidonge kidogo kidogo kwenye vifuniko zao.

Hapa ni kwenye chumba cha matibabu cha watoto. Mama mmoja ameleta mtoto wake hospitalini ili apate chanjo. Daktari naye ako katika harakati za kumpatia mtoto huyu chanjo kwa kumdunga sindano kwenye mguu.

Daktari kadhaa wako katika chumba cha oparesheni wakimshughulikia mgonjwa mmoja, nyuma ya daktari hawa wamesimama wauguzi wakiweza kuwasaidia.

Mama mmoja anayetoka Wizara ya Afya ya Kenya, anamshauri mama mmoja mjamzito wakiwa wamekaa kwenye kitanda chake. Mbele yao kuna televisheni ndogo.

Muuguzi moja ako harakati ya kumshughulikia mgonjwa moja mgonjwa huyu amelala chini daktari naye akiwa amesimama, daktari amevaa barakoa na kofia kichwani.

Mzimamoto ako katika shughuli ya kuzima moto. Amebeba vifaa vyake rasmi vya kuzima moto. Amevaa kanzu iliyo rangi ya majivu na samawati.

Wauuguzi wawili wa watoto, wako katika chumba cha watoto wakiwashughulikia na matibabu wauuguzi Hawa wamevaa sare zao rasmi zenye ni za rangi nyeupe na samawati.

Mama mmoja ameketi akipokea chanjo ya mkono kutoka kwa muuguzi mmoja, mama huyu amevaa shati iliyokuwa na rangi nyeupe na nyeusi mama huyu amevaa barakoa pia.

Chumba hiki, ni chumba cha mkunga. Mama mmoja mjamzito amekuja kwa mkunga kupata usaidizi. Mkunga huyu, amejifunga leso na amevaa glovu mkononi. Amevaa barakoa pia na kofia.

Mkono umebeba dawa ya chanjo ya MMR vaccine . Mkono huu umevalishwa glavu na pia umebeba sindano iliyo na dawa ndani yake.

Chupa hii inaonyesha chanjo inayoitwa MMR measles mumps rubella vaccine na kando yake kuna sirinji ya kudungia dawa hiyo.

Daktari watatu, wako katika shughuli ya kufanya oparesheni kwa mgonjwa. Mgonjwa amelazwa kitandani. Daktari watatu wanasaidiana kumshughulikia. Daktari hao wamevaa sare zao rasmi.

Mukulima anaendeleza shughuli za ukulima vizuri shambani mwake. Ananyunyuzia mimea yake dawa. Mukulima huyu amevalia kanzu nyeupe, na pia amevaa glavu mkononi.

Daktari wa masikio ako katika harakati ya kuchunguza masikio ya mama mmoja ili kupata shida iliyo na masikio yake. Mama huyu amevaa sweta nyeusi. Daktari naye amevaa miwani na amemulika masikio.

Baba mmoja, anachukua sabuni ili aweze kunawa nayo mikono. Baba huyu, amevaa kofia ya rangi ya jivu na pia amevaa kabuti ya rangi ya kijani kibichi.

Daktari wawili wa meno wanamsaidia mgonjwa mmoja wa meno. daktari hawa wamevalia sare rasmi za kidaktari ambazo ni samawati wakiwa wamevalia barakoa pia.

Daktari mmoja wa meno anamshughulikia mteja mmoja ambaye ana shida ya meno. Anamulika mdomo na kukagua shida katika mteja huyu. Daktari amevaa glavu mkononi.

Mahali hapa pamefurika. Maji yametapakaa kila mahali. Gari zingine zinajaribu kupita kwenye maji haya. Lori moja imekwama kwenye maji.

Shamba hili ni shamba la miwa, hivyo basi watu sita wako katika shuguli ya kunyunyuzia mimea hii dawa, wamevaa nguo zinazowazuia kupatana na adhari hiyo.

Vidonge hivi ni vidonge vinaitwa Risperdol tablets. Vidonge hivi vimewekwa kwenye kijisanduku kilichokuwa na rangi nyeupe, kijani kibichi na manjano. Vidonge hivi ni vya rangi ya kijani kibichi.

Muuguzi mmoja ambaye ni mama, anaendeleza shughuli za kuhudumia mtoto, anampatia mtoto huyu chanjo, mama yake akiwa amemshika, wawili hawa wakiwa wamevaa barakoa.

Daktari mmoja wa macho, anaangalia mgonjwa machoni ili aweze kupata shida iliyo kwa macho yake. Anatumia mikroskopu kumwangalia. Daktari huyu, amevaa glovu mkononi na amevaa miwani.

Hiki ni chumba cha kutibu watoto, muuguzi mmoja ako katika shuguli za kutibu mtoto mmoja, muuguzi huyu amevaa miwani na pia amevaa sare yake rasmi.

Watu wamepanga mitungi mingi kwenye foleni ili kuchota maji. Mama mmoja amesimama akisubiri saa yake ya kuchota maji. Kando yake kuna watoto wawili pia wako kwenye shughuli hii.

Daktari mmoja anashughulika na kutengeneza chanjo, anatumia sirenji kutoa dawa kwa chupa nyeupe. Daktari huyu amevaa kanzu nyeupe, barakoa na miwani.

Mkulima mmoja ananyunyizia mimea yake dawa kwenye shamba yake. Mkulima huyu amevaa viatu za mvua nyeusi. Pia amevaa kabuti yenye rangi ya manjano.

Daktari wa meno ako katika shughuli za kumhudumia mgonjwa moja wa meno . Mgonjwa amekaa chini na daktari naye anajaribu kuangalia shida kwa meno yake.

Daktari mmoja, ambaye ni wa jinsia ya kike, anamshughulikia mtoto mchanga. Anamfunga kitambaa. Mtoto naye, amefunga macho. Muuguzi huyu, amevalia sare yake.

Shughuli za masomo zinaendelea katika darasa hili. Darasa hili ni la wanafunzi wengi. Mwanafunzi mmoja amesimama mbele ya darasa pia mwalimu amesimama mbele ya darasa. Huko mbele ya darasa kuna viti viwili. Wanafunzi wameketi kwenye dawati zao.

Muuguzi mmoja wa maabara ako kwenye maabara akiwa na sampuli tofauti tofauti. Muuguzi huyu amevaa glavu mkononi, amevaa pia na kanzi nyeupe.

Daktari wawili, wa meno, wenye jinsia ya kiume, wako katika shughuli za kumtibu mgonjwa mmoja meno. Mgonjwa huyu ni mwanamke. Daktari hawa wamevaa miwani na pia wamevaa barakoa.

Umati wa watu umesimama juu ya chumba kimoja kilichoanguka. Watu wengine wako katika shughuli za kusaidia hapa na pale. Picha hii ilichapishwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa.

Mama mmoja, ameketi. Mtoto wake pia anapewa chanjo mdomoni. Wauguzi wengi wamesimama nyuma yao. Mmoja wa wauguzi akichukua video ya huyu mama na mtoto.

Ukulima wa mimea ya mahindi, unaendelea katika eneo hili, maindi imepandwa na imemea vizuri, mwanaume mmoja ananyunyizia dawa kwenye mahindi hii, mwanaume huyu amevaa kanzu ya rangi ya samawati na glavu nyekundu.

Mtu mmoja, anatoa kidonge ambacho ni cha rangi ya manjano, kwenye chupa nyeupe, iliyoandikwa, "motrin B". Mtu huyu amevalia nguo yenye ya maua maua.

Mgonjwa mmoja, ameketi chini kwenye kitanda cha wagonjwa. Naye, muuguzi anamhoji akiandika kwenye kitabu. Muuguzi huyu, amevaa sare yake yenye rangi ya jivu. Anaonekana mwenye tabasamu sana.

Wahuguzi wa masikio wako katika shughuli ya kumtibu mama mmoja aliyeketi, kwenye masikio. Mama huyu amejifunga kilemba kichwani, amevaa nguo ya samawati. Wahuguzi hawa pia wamesimama na wamevaa shati nyeupe.

Dawa ni dawa inaitwa Natures Bounty dawa hii imewekwa katika chupa iliyo na rangi ya kijani kibichi. Chupa hii inabeba vidonge mia moja.

Mahali hapa pamefurika maji mingi sana, watu tofauti tofauti wako katika shughuli ya kusaidia vitu vyao wakiwemo wamama, wababa na watoto.

Hiki ni chumba cha daktari wa kienyeji. Daktari huyu ameweka vitu zake ambavyo anatumia kwenye sakafu. Ameweka dawa zake kwenye vyombo tofauti tofaiuti vikiwemo ni vya rangi nyeupe, kijani kibichi, na kadhalika.

Vidonge vya aina tofauti tofauti vimewekwa kwenye vyombo vyao tofauti. Vidonge vingine ni vya rangi ya hudhurungi, vingine ni vya rangi ya kijani kibichi, vingine ni vya rangi ya samawati.

Muuguzi mmoja ako katika shughuli za kuwapa watoto chanjo. Ameketi akirekodi kitu kwa kitabu. Kando yake amekaa mtoto aliyevaa shati nyeupe.

Mama mmoja aliyevaa blausi ya kijani kibichi anapokea ushauri kutoka Kwa muuguzi mmoja aliyevaa shati ya manjano . Mama huyu anabeba mtoto wake mkononi, muuguzi naye amevaa miwani na barakoa.

Mgonjwa mmoja amekuja hospitali ili kupata ushauri kutoka kwa daktari, daktari huyu amevaa sare ya kutoka kwa wizara ya afya ya Kenya pia amevaa shati nyeupe.

Muuguzi ako katika shughuli ya kutengeneza chanjo vizuri kabla ya kudunga watu. Muuguzi huyu amevaa barakoa na anaangalia chanjo hiki kwa makini. Amevaa sare yake rasmi.

Mzima moto, ako katika shughuli zake za kuzima moto. Amebeba kifaa rasmi cha kufanya kazi hii. Amevaa kofia nyekundu, barakoa na kanzu na glovu.

Watu tofauti tofauti ikiwemo jinsia ya wamama, wababa ,vijana wamepiga foleni wakichota maji kutoka kwa mfereji. Vibuyu vya rangi ya manjano zimewekwa.

Makazi haya yamefurika na maji nyumba zingine zilizo karibu na maji yanapita zimeweza kusombwa na maji haya. Nyumba nyingi huku ni nyumba za mabati na zingine zimejengwa na mawe.

Mama mmoja ameketi kwenye kiti akiwa amebeba mtoto wake mapajani, mtoto huyu anashugulikiwa na muuguzi mmoja ambaye anampatia chanjo, hivi basi watu wamesimama kando yao wakiwa wamevaa barakoa.

Vidonge hivi vinaitwa Ibuprofen. Vidonge hivi ni vya rangi ya kijani kibichi. Vidonge hivi ni vya kutibu ama kupunguza maumivu mwilini.

Mahali hapa pamefurika na maji mingi sana. Wanaume wanne wako katika maji hii. Mwanaume mmoja amevaa sweta ya rangi nyekundu huku mwingine amevaa shati ya rangi ya kijani kibichi.

Mama mmoja, anachota maji kwenye mfereji. Anaonekana mwenye furaha sana. Nyuma yake, kuna nguo zimeoshwa na zimeanikwa ili kukauka. Kando yake, kuna mitungi tofauti tofauti ya maji.

Watu wengi wamesimama kwenye mfeleji wa maji. Wamepanga vibuyu vingi huku wakichota maji. Kati ya watu hawa ni wanaume, wamama.

Muuguzi mmoja anatoa ushauri kwa mama mmoja aliyeketi kwenye kiti cheusi, daktari huyu amevaa sare yake nyeupe, blausi nyeundu na ameweka dawa kwenye meza.

Hivi basi kuna kliniki moja inaitwa Masai Herbal clinic ambayo inatibu magonjwa na dawa za kienyeji, kliniki hii inapatikana Tanzania lakini unaweza pata tiba za asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania.

Wauguzi wengi wamesimama huku wakishughulikia wagonjwa tofauti tofauti. Muuguzi mmoja anampa ushauri mama mmoja aliyeketi mbele yake. Wauguzi hao wamevaa kabuti nyeupe.

Watu wamepanga foleni ili kuchota maji kutoka kwa mfeleji. Kati ya watu hao ni wamama na watoto. Wamepanga vibuyu vingi ili waweze kuchota maji. Vibuyu ni za rangi nyeupe na manjano.

Daktari mmoja wa meno, anamshughulikia mgonjwa mmoja akiwa na shida ya meno. Amemumulika mdomoni ili kukagua meno yake. Daktari huyu amevaa glavu kwenye mikono, amevaa sare ya rangi ya samawati.

Watoto wawili wameshikwa na ugonjwa wa vidonda. Vidonda zimetokea miguuni na mikononi mwao . Mmoja akiwa amesimama kando ya mkubwa wake.

Kina mama wamebeba maji mgongoni wakiwa na vibuyu zilizo ni za rangi ya manjano. Mama mmoja amebeba mtoto wake mkononi na amemfunga kitambaa.

Hapa ni chumba cha kutibu meno, chumba hiki kinaitwa fine touch dental care ,kuna msichana mmoja ambaye ametabasamu sana na amevaa shati iliyo na rangi mbili nyeupe na nyeusi.

Kinanmama wamekuja kutafta maji kutoka Kwa mfereji ,mama hawa wamebeba vibuyu za rangi ya manjano ,wamevaa ahati ardhi kikeima

Muuguzi mmoja, amebeba mtoto mkononi. Muuguzi huyu anamwangalia mtoto, kwa macho. Mtoto, amefungwa kitambaa. Daktari naye amevalia glove mkononi.

Makazi haya yamefurika na maji mingi sana. Kuna chumba cha mabati kando yake. Watu wawili wako kwenye maji hayo. Nje ya vyumba hivi kuna viti na vibuyu vya maji.

Muuguzi mmoja anampa chanjo mama mmoja. Mama huyo ameketi akiwa amevaa barakoa na miwani. Amejifunga kitambaa cha zambarau kichwani, amevaa sweta yenye rangi ya jivu.

Mili ya wanyama iliyokufa imelala kwenye ardhi kutokana na kiangazi katika eneo hili. Mama mmoja aliyevaa mtandio mweusi pia amesimama mahali hapa.

Mama wawili wako katika shughuli ya kuchota maji kutoka kwa mfereji. Mama mmoja amejifunga kilemba kichwani. Amevaa shati ya samawati na sketi nyeusi.

Hivi basi hiki ni chumba cha daktari wa kienyeji. Daktari hawa wa kienyeji wanatibu magonjwa tofauti tofauti kutumia miti shamba hivi basi magonjwa anayotibu ni kama vile malaria na homa ya tumbo.

Daktari wengi wako katika shughuli ya kuhudumia watu tofauti tofauti . Daktari mmoja aliyevaa barakoa nyeupe anampa ushauri mama mmoja aliyejifunika kitambaa.

Mama mmoja ako katika shughuli ya kuchota maji , wamepanga mitungi mingi yenye rangi tofauti tofauti ikiwemo manjano , nyeupe wakingoja wakati wao wa kuchota maji.

Kina mama na baba wamesimama wakiwa wanapewa ushauri kutoka kwa mama mmoja kutoka Wizara ya Afya ya Kenya. Mama hawa wanakaa kuwa wametilia maanani sana kwa kile wanachoambiwa.

Vidonge vipo katika vijisanduku vyao. Vidonge sita vimetolewa katika sanduku. Vidonge hivi, ni vya aina ya Lomifen.

Mama kutoka jamii ya kimaasai, wamekaa wakimskiza muuguzi mmoja, ili wapate kuelimishwa kutoka na mambo yanayowalenga.

Mzee mmoja ameketi na muuguzi mmoja amesimama akimdunga sindano kwa mkono mzee huyu. Muuguzi amevalia barakoa na kando yake kuna wapita njia. Mmoja hajavalia barakoa na mwingine nyuma yake amevalia barakoa.

Hapa ni chumba moja cha matibabu. Mama mmoja ameketi akiwa amemshika mtoto wake. Naye muuguzi, anampatia chanjo mtoto huyu.

Mahali hapa, pamefurika na maji, na gari, nyingi, zinaonekana, kukwama katika, maji haya, na kwa hivo, kuna msongamano, wa magari.

Wauguzi kadhaa wako katika shughuli ya kupeana chanjo kwa watoto. Mama mmoja ameketi na mtoto wake akipewa chanjo na muuguzi mmoja aliyevaa barakoa.

Mama wawili wameketi wakishona barakoa nyingi sana, wamevaa koti za mahabara na wameketi kwenye kiti cheusi.

Mahali hapa pamefurika na maji, mtu mmoja anaendesha pikipiki yake kwenye maji haya, gari inaonekana kukwama kwenye mafuriko na watu wengine wamekwama kwenye mafuriko.

Mzee mmoja ameketi na amevalia barakoa, muuguzi naye pia naye amesimama akimtibu mzee huyu kwa kumdunga sindano kwa mkono.

Kuna tenki tatu za maji, moja kubwa, mbili kidogo za kunawia mikono, mama mmoja aliyeva baŕakoa anamsaidia mtoto mdogo kunawa mikono.

Mahali hapa panaonekana kuwa na mafuriko na gari zinajaribu kupita katika maji haya mengi. Nao kuna watu wengine wanaotembea kando ya barabara wakiwa wamebeba nyavuli.

Mama mmoja na muuguzi. Wako katika chumba cha matibabu. Mama huyu na muuguzi, wamevaa balakoa. Na muuguzi anamdunga sindano mama huyu ili kumtibu.